Afya bora ni mojawapo ya miundo msingi katika maisha ya binadamu ,mtoto anapozaliwa anaitajika kupata chanjo ili aweze kuzuia nkupata magonjwa, serikali inahakikisha hiyo kwa kuleta chanjo za bure .

Katika uhalisia wetu kama wakenya kabla kuwepo na teknolojia, kila mtu alikuwa anatumia chungu cha udongo, walikuwa wanatumia kupika vyakula mbalimbali ambapo viliweza kuliwa na watu katika jamii yetu.

Serikali letu la Kenya linahakikisha kuwa kila mtu amepata chanjo, wanapeana chanjo za bure bila kulipa, chanjo hizo zinatusaidia kuzuia magonjwa mbalimbali kama zile la korona.

Serikali imehakikisha kuwa kila Mkenya ana uwezo wa kupata maji safi, wameweza kutimiza hili kwa kujenga pahala pa kupata maji safi ambapo hawataweza kulipa chochote ili kupata maji hayo.

Ili kuzingatia usafi, kila mtu anapokuwa na homa huwa anashawishiwa kuwa na kitambaa cha kupanguza mapua. Hili pia linaweza kuzuia kusambaa kwa ugonjwa hilo la homa.

Wanawake wanapokuwa na tatizo la kupata watoto, wao huenda kwa madaktari wa kienyeji ili kupata hili dawa ili waweze kuoshwa tumbo, ili waweze kukuwa na hilo uwezo la kuzaa. Dawa la Alorwet linajulikana kufanya kazi hiyo vizuri sana.

Serikali letu la Kenya limehakikisha kuwa mtoto anaweza kupata chanjo kwa wakati ufaao.

Mtu anapopatwa na tatizo la meno, mtu huwa anashawishiwa kuenda kumuona daktari ya meno. Kuna maduka mengi za daktari wa meno ambazo zimefunguliwa nchini na watu binafsi. Mtu anaweza kuhudumiwa hapa na anaweza kulipa na kupata pia nafuu.

Linasemekana kuwa mtoto ni baraka katika jamii mtoto anapozaliwa ni furaha kwa kila mtu , japo mtoto anapozaliwa kila mtu anataka kumwona na kuja kumsalmia na kumkaribisha katika hii dunia.

Mtu anapokuwa na tatizo katika meno yake anafaa kuenda kutafuta ushawishi kutoka kwa daktari wa meno ili daktari huyo aweze kumsaidia na kumuondolea maumivu hayo kwa kutumia tajriba yake.

Ili kuhakikisha usafi katika nchi yetu serikali imetenga mahala mwafaka pa kuweka hizo taka hilo lihakikisha kuwa sio kila pahali ni pachafu na kuhakikisha kuwa kuna afya bora katika nchi yetu.

Mtu anapokua na tatizo la kuona katika macho lake, anahitajika kuenda kwa daktari wa macho ili aweze kuangaliwa ili shida lijulikane liweze kupata usaidizi wakati ufaao.

Watu wengi wameweza kuugua ugonjwa wa mifupa. Ugonjwa wa mifupa inasababisha mtu kuwa na udhaifu na kupata maumivu katika mifupa yake. Ili kuzuia hiyo, serikali imeleta dawa ya vitamini da.

Mtoto anapozaliwa kabla ya wakati wake, anawekwa kwa kiatamiza mtoto ili aweze kukua na nguvu na kukua mtu mzima bila kukua na tatizo yoyote.

Kila mtu anahitajika kukuwa na hekima kutumia kizima moto. Hiki kifaa unapokumbwa na msiba wa moto unaweza kujinusuru bila kupata msaada wowote.

Mafuriko ni hali ya nchi kavu kukuwa na maji mengi yasiyo ya kawaida. Hali hii inadhuru kazi ya watu mbalimbali katika nchi yetu. Katika hospitali ya kaunti ya Ahero kuna maji mingi ambayo inafanya wagonjwa wasiweze kufika hapo ili waweze kupata huduma wakati ufaao.

Mtu anapokosa viungo mbalimbali katika mwili wake, kuna dawa anazohitajika kumeza ambazo zinaweza kuleta izo viungo katika mwili wake bila kutumia chakula.

Serekali imehakikisha kuwa kila mmoja amepata miundo msingi katika maisha yao moja kati ya hiyo miondo msingi ni maji serekali imetenha pahala ambapo Wakenya wana weza pata maji safi bila malipo.

Mtu anapokosa vitamini katika mwili, kuna dawa la Olimpia ambayo anafaa kuikunywa ili aweze kujipea hilo vitamini ambacho ni muhimu katika mwili wake.

Maji ni kitu ya msingi katika maisha ya kila binadamu. Ili kuhakikisha kila mtu ana uwezo wa kupata maji serikali imejenga mahali mbalimbali ili kila mzalendo aweze kupata maji ya bure.

Serikali yetu ya Kenya limehakikisha kuwa kila mtu anaweza kupata chanjo dhidhi ya magonjwa ambazo zinaweza kupata. Kila mtoto anahitajika kupata chanjo la Measles na Rubela bure bila malipo.

Ukame ni hali ya kuwa na kiangazi kwa muda mrefu ambayo inasabambisha ukosaji wa maji na chakula. Hii inasabambisha vifo vya wanayama na hata binadamu kwa sababu ya kukosa chakula.

Hata baada ya kuwepo na teknolojia, wakenya wengi bado wameendelea kuzingatia utamaduni zao zile za mababu zao. Wameweza kuzihifadhi utamaduni hizo kwa njia ya kutumia vyakula na pia nyungu zao.

Kirusi cha homa ya manjano limeweza kusababisha vifo mingi katika nchi yetu ,ili kuzuia hiyo serikali yetu ya Kenya imeweza kutoa chanjo la homa ya manjano ya bure bila malipo.

Ili kuhakikisha kuwa na afya bora, kila mtu anahitajika kuwa na choo. Kuwepo na choo lina uzuia kuambukizwa na magonjwa kama za vinaa kama kipindupindu, na cholera na typhoid .

Sekta ya ukulima ni muhimu katika jamii. Wakulima wanatumua njia tofauti tofauti ya kuzuia magugu katika shamba yao ili waweze kupata mazao mazuri. Moja wapo ya njia hizo ni kutumia kemikali ili kuzuia hizo magugu.

Mtu anapokuwa na maumivu katika mwili yake huwa anashawishiwa kutumia dawa la Ibrufen ambacho linaweza kuondoa maumivu haraka katika mwili yake. Dawa hilo ni dawa nzuri sana.

Mtu anaposongwa na mawazo kuna dawa zile anahitajika kutumia. Moja wapo ya hizo dawa ni lile la stress care ambazo zinaweza kumsaidia kuzuia madhara hilo la kukumbwa na mawazo.

Kila mtoto ana haki ya kupata chanjo kuna chanjo zile ambazo watoto wanapewa katika mdomo. Chanjo hizo mtu hupata bure bila malipo. Serikali imehakikisha hilo kwa kuleta chanjo hizi.

Wakenya wengi wanajulikana kuwa na umaarufu katika sekta ya ukulima ili waweze kuzizua madudu katika shamba yao. Wakenya hutumia kemikali zinazotumika ili kuua wadudu wanaozila mimea zao pia kuziua magugu.

Mtu anapokuwa na tatizo la libido lililo chini. Kuna madawa mbalimbali wanazoweza kutumia ili waweze kuimarisha libido yao. Mojawapo ya dawa hizo ni hilo la deja.

Mafuriko ni hali ya kukuwa na maji mengi katika nchi kavu isiyo ya kawaida. Mafuriko imeweza kusababisha hali ya maisha ya binadamu kukuwa magumu. Mafuriko pia limeweza kusababisha ajali mbalimbali katika barabara zetu ambazo zimepoteza maisha ya watu wengi.

Serikali yetu ya Kenya imehakikisha kuwa kila mmoja anaweza kupata chanjo ili waweze kukabiliana na magonjwa kama zile za measules na rubella , chanjo hizi watu wanapata bure bila malipo.

Serikali yetu ya Kenya imehakikisha kuwepo na madawa, ambazo kila mtu anapokuwa mgonjwa, anaweza kuhudimiwa. Madawa hizi wameweza kuzisambaza katika mahospitali zote. Mtu anapokuwa mgonjwa daktari anaweza kumuhudumia bila tatizo lolote.